Hivi ni vyombo vya aina mbalimbali ambavyo hutumiwa kuhifadhi vitambulisho na vitu vingine vya maana.

Huku ni ikulu ya rais, jaji, msimamia rais na wananchi wengine. Rais hutia sahihi jambo fulani.

Customer care recieves a client at the Care Desk. Some information are being given out by the client at the Care Desk .

Hapa ni mahakama. Ni waziri wawili huzngumza, aliyekuwa raisi na jaji.

An athlete is very happy when he has won the race. She's happy, alot of happiness is shown at the pavilion and are other also happy .